Hapa naona watu naona mfereji maji kuharibika. Naona watu wanaona wanatengenezewa barabara inaendelea katika mahali fulani. Naona kando ya juu mchanga juu.

Wanawana huduma za huduma za afya ya Kenya na wanawana wanawatu wengi wanawanga kusukikia na shukuri hizo za afya za huduma za Kenya. Na watu wawili wamekaa hapo kando na wengine wamesimama.

Hapa naona hosipitali, naona wagonjwa hapa anatibiwa, naona...naona.. hapo kuna watu wanainjia, naona wanakujia shughuli hiyo, naona jimbo za serekali pia hapo. Naona wahudumiwa wamekaa chini..

Hapo kuna watu ambao wamekalia kwenye upande wa, kuna mashabiki nashuku nimashabiki wengi, watu wengi wanazungumza wengine wanacheka kuonekana wameshangilia.

Hapa Kuna wanariadha ambapo wameshangilia wameshikilia bendera ya Kenya ambapo wanaume wako na furaha sana wame shangilia kwenye mchezaji wa wachezaji hao.

Kuna wa mama hao na mwanaume mmoja ambapo wanasingitia utumiaji wa serikali mambo yameandikwa kwenye tuzo kwa maandishi tofauti kulingana na shughulikia miaji wa serikali

Hapa naona watumiaji wa serikali naona cha huduma ya kibanda naona watu wanashughulikia na shughuli zao za kuhudumiwa na watu wa serikali hapo. Naona mama anaongea na watu hapo kando yake naona vitu zime sikilizaji wanasikiliza huyu.

Kuna wachezaji wa timu mbili za, wachezaji wengine wamevalia sare zao za white wengine wamevalia sare zao za wachezaji ya rangi ya nyekundu, kunao wanakimbizana kwenye mpira ...

Hapo naona raisi wa Kenya, na naona raisi wa Kenya, wagonjwa na hapo naona, naona mmoja amevalia sare zao, naona mlingoti.

Kuna hapa kuna wachezaji wanatayarisha kucheza mpira ya miguu. Tunaona wachezaji wanakubaliana kundi mbalimbali yao ambayo watatumia kucheza mpira huyo ya kampuni ya betika.

Naona waimbaji wana wana sherehekea waimbaji kadhaa wamevalia shati wengine wamevalia shati zinazofanana. Wengine wamevalia za bei tofauti na wengine naona pia wanaume waa...